Duka la nguo la kisasa lenye mpangilio mzuri wa bidhaa. Kuta zimepambwa kwa rafu za dhahabu zilizojaa mashati, suruali, tai na vazi mbalimbali za mitindo. Sakafu ya mbao na taa ya kifahari ya dari huongeza mvuto wa mazingira. Katikati kuna meza za maonyesho na kiti cha mteja kinachotoa nafasi ya mapumziko au kujipimia mavazi. Mazingira ni safi yenye mwangaza wa kutosha unaoangazia bidhaa zote kwa urembo.

Rafu zenye miwani ya jua aina mbalimbali zimepangwa upande moja. Kando kuna maonyesho ya vitu mikufu, bangili, pete na vitu vya masikio, vilivyowekwa kwenye rafu. Juu kuna mabango makubwa ya matangazo yenye picha za wanawake wakiwa na mapambo na nembo ya tovuti. Ukuta ni wa miundo, nyeupe na nyekundu.

Gari jeupe aina ya Volkswagen limeegeshwa kando ya barabara katika eneo la mji. Gari lina mwonekano wa kisasa, magurudumu makubwa, na mwanga wa LED . Mandhari ya nyuma inaonyesha majengo ya makazi na mimea ya mapambo. Ikionyesha kuwa eneo hili la mijini yenye usafi na tulivu.

Gari nyekundu aina ya Subaru Forester limeegeshwa karibu na ukuta wa zege na wa chuma. Gari lina nambari ya usajili KCW 564G lina rimu za rangi nyeusi na vioo vilivyotiwa giza. Mandhari inaonyesha mazingira ya makazi au sehemu ya biashara yenye ukuta wa uzio na sakafu ya lami.

Gari ya saloon ya rangi ya kifedha, limesimama kwenye kituo cha mafuta. Kituo hiki kina sakafu ya matofali ya kitetemko. Pembeni kuna sehemu za kujaza mafuta na magari mengine yamesimama pembeni.

Safu ya miili ya vishapiti vimepangwa ndani ya kiwanda kikubwa cha metali kilichojaa paa la chuma na madirisha ya juu yanayoruhusu mwanga wa asili. Mwili wa kikefu uko katikati, ukiwa ukiwapatanisha miili mingine ya rangi ya chungwa ambayo bado haijakamilika. Sakafu ni ya mchanganyiko wa rangi ya kijani na kijivu yenye mistari na machungwa inayofanana.

Gari refu, la mizigo, la rangi ya chungwa na lenye lori, la kusafirisha magari na imebeba magari saba madogo. Magari haya ni ya rangi tofauti kama vile nyeupe, nyekundu, manjano, na nyeusi. Lori ni la trela, limesimama barabarani na kando, kuna uwanja wa kijani ulio na miti.

Hili ni soko la wazi lililo kando ya barabara kuu, lenye vibanda vya kuuza bidhaa likiwa na miavuli, mabati, na hema ndogo za kufunika. Kuna watu wengi wakitembea; wengine wakipanda au kushuka kwenye piki piki, magari madogo na mabasi ya usafiri wa umma. Uwanja wa mbele unaonyesha biashara ndogo ndogo na magari yakiwa yamesimama au yanapita pole pole.

Viatu vingi vya rangi na mitindo tofauti vimeunganishwa kwa nyuzi, kamba na kuning'inia juu kwenye mwamvuli wa kibanda sokoni. Sakafu ni ya mawe yasio sawasawa, na mwanga wa nje unaingia pembezoni kupitia mlango wazi ulioko upande mmoja.

Vikapu vingi vya ustadi wa mikono vilivyo chongwa kwa mashuka yenye rangi na miundo tofauti, vimepangwa kwenye meza. Wanawake wawili wamekaa nyuma yao wakiwa na vazi la kitamaduni wakitoa huduma huku watu wengine wakitembea sokoni, kuvuka mbele kuna nguo za hariri na sanaa ndogo zimewekwa mlango wa nyuma .

Soko la matunda na mboga limefunikwa na paa la bati. Chini yake kuna mabanda ya mbao kila upande. Upande wa kushoto kuna vikapu vya ndizi, maembe na tango. Huku upande wa kulia pawekwa nyanya ,vitunguu na karoti. Njia inaonekana katikati ya vibanda hivi.

Bango la matangazo limebandikwa kwenye ukuta wa juu wa jengo. Linatangaza upangishaji wa aina za makazi kama vile vyumba vya kulala, vyumba vya mtu mmoja, vyumba vya kawaida maduka na nafasi ya biashara pamoja na majumba makubwa na uwanja wa kibinafsi nambari ya simu imeandikwa kwa maandishi makubwa.

Ni jengo la China Square ambalo linaonekana kuwa ni sehemu ya biashara au duka kubwa. Ukuta wa jengo umechorwa kwa rangi mbalimbali zenye kuvutia kama vile nyekundu, samawati, njano na nyeusi. Kuna maandishi ya China Square kwa rangi ya njano kwenye bango la samawati juu ya ukuta. Mandhari ni safi na anga ni wazi ikionyesha hali nzuri ya hewa. Sehemu hii huenda ikawa maharufu kwa ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Ndoo kubwa za plastiki zilizo wazi zimepangwa kwenye kaunta ya duka. Kila moja lina nafaka kavu, kunde na matunda yaliyokaushwa kama vile zabibu. Chini ya ndoo hizo kuna container ndogo za plastiki zenye bidhaa tayari kwa kuuza. Kwa umbali upande wa kushoto kuna sehemu ya mboga safi na upande wa kulia kuna bango lililo na maandishi.

Hili ni duka kubwa la kisasa la Chandarana FoodPlus . Linajihusisha na uuzaji wa vyakula, bidhaa za nyumba, matunda, mboga na bidhaa nyingine. Duka hili lina muonekano safi na wa kuvutia. Ndani kuna wateja wakifanya manunuzi. Nembo ya duka hili ni kuwa linatoa zaidi ya chakula pekee.

Hili ni duka kubwa la kisasa la kuuza vyakula. Mbele kuna sehemu ya matunda ikiwa na maembe na mapera na upande wa kulia kuna mapulo mekundu. Kuna nyuma, watu wameinama kuchagua bidhaa mabli mbali zilizo kwenye vikapu vidogo huku mama mwingine akiwa amevaa nguo nyekundu na barakoa akitazama. Ukutani kuna rafu tupu na mimea ya mapambo.

Meza ndefu katikati ya duka imejaa tikiti maji zilizo na ngozi ya manjano na kijani upande mmoja na parachichi yenye ngozi nyeusi upande mwingine. Ndizi, machungwa na matunda mengine yamepangwa kando kando. Mabango yaliyo juu yanaonyesha bei, kwa mfano tikitiki maji ni shilingi sabini na tisa. Rafu za baridi ziko nyuma na mkokoteni wa manunuzi umeegeshwa pembeni.

Rafu zimejaa bidhaa za chakula kama vitafuno na vyakula vya kuegesha, baadhi zimewekwa kwenye Offer na pei ziliandikwa kwa lepo za rangi ya njano, sakafuni na kina kitetemko cha majivu na paa lina taa zinazo angaa, kwenye upande wa mbali kuna watu wakiwa katika mistari kuekelea kwenye counter .

Kaunta ya kuonyesha mikate na keki ziko upande wa kushoto na rafu zilizopakiwa mikate mbalimbali upande wa kulia. Sakafu imeundwa kwa mfumo wa kijiometria za rangi za kahawia na kijivu na paa lina miundo ya mbao ilioinuliwa, taa zinazoangaza eneo lote.

Kwenye picha tunaona rafu za duka zikiwa zimepangwa bidhaa mbalimbali. Kuna chupa za dawa za kusafisha, sabuni za maji, sabuni za unga, karatasi za kupangusa na bidhaa zingine za usafi. Bidhaa hizo zimepangwa kwa mpangilio mzuri na rafu zimejaa kabisa. Taa za dari zinaangaza eneo hilo.

Picha inaonyesha sehemu ya ndani ya duka kubwa la reja reja. Kuna vitengo vya bidhaa kama mchele, nafaka na vitafunzo vya kiarabu. Bidhaa zimepangwa kwenye vyombo vikubwa na vimetangazwa kwa mabango yaliyo juu. Mfanya kazi wa duka anaonekana amevaa sare ya buluu na kofia nyeupe ya usafi. Taa nyingi za dari zinamulika eneo lote.

Jina Cafe Naivas limeandikwa juu ya kaunta yenye rafu za mbao na midhaa za kahawa. Kaunta ya glasi iko mbele ikionyesha keki ndogo na mikate. Na kuna vikapu vya plastiki vya rangi yva chungwa chini yake.

Jokofu la kioo lenye taa za buluu limejaa chupa la vinywaji baridi kama soda na juisi zenye rangi tofauti. Juu ya jokofu kuna mapambo ya mitindo wa kitropiki yakiwemo mtende wa plastiki uliopandikizwa ndani ya pipa la mbao. Ukutani kuna vigae vya kijani , bango lililoandikwa Greenshelf, picha ya vyakula na mapambo ya matunda yaliyofungwa kwenye chupa ndefu.